Hizi ni ndizi za kupika, ndizi hii hazikuliwa kabla haijapikwa, tofauti ya hii ndizi na ndizi zingine ni ndizi hii huwa na mwanga mwingi na si mtamu kwa kuliwa.